Wachezaji hawa wako kiwanja, wanaendelea na mazoezi yao kiwanjani. Wote wamevalia nguo za kuchezea na viatu vya kuchezea.

Hawa ni mashabiki wa Kenya. Wako kando ya kiwanja wakishangilia wachezaji wenye wako kiwanja . Huyu mama anaongea kwa sauti ya juu, na amevalia benderw ya Kenya shingo. Ameweka miwani machoni mwake.

Hapa ni huduma. Wafanyakazi wa hapa huduma wanaendelea na kazi zao za hapa huduma , kutengeneza vitu ambavyo watu wanataka hapa.

Hizi ni takataka ambazo zimetupwa kando ya barabara. Watu wanatembea hapa barabarani. Kuna wenye wako katikati ya barabara wengine wako kando.

Hawa ni watu wenye wameenda huduma za vitambulisho. Wameenda huku ili watengeneze kitambulisho chao ama wabadislishe kitambulisho chao. Kila mtu ameshika karatasi kwa mkono wake na wamekaa kwa viti zenye zimepangwa huko.

Hawa ni majaji, wako kortini. Wanaendelea na kazi zao. Zote wamevalia mavazi za majaji. Hawa wawili anaeleza au wanapeana mamlaka kwa viongozi.

Hawa ni viongozi kutoka chama moja cha ODM, muongozi wa chama hii ya ODM ni Raila Amollo Odinga, yeye ni muongozi wa chama hii ya ODM.

Hawa ni wachezaji, wako kwa kiwanja. Wanataka waanze kucheza mpira. Wote wamevalia mavazi ya aina moja na hizi mavazi zimeandikwa nambari kwanzia nambari ya kwanza hadi thelathini na sita.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto na bibi yake Rachael Ruto. Anapewa mamlaka ili aongoze watu wa nchi ya Kenya.

Hawa ni watu kutoka chama moja ya PNU wako barabarani kushangilia na kupeperusha bendera ya chama hii ya PNU Kwa barabarani.

Hawa ni wachezaji na mashabiki wako na furaha wanashangilia kikombe yenye wamejishindia wameinua juu wakishangilia kwa furaha sana.

Hawa ni mashabiki wako kando wa uwanja kila mtu amekaa kwa kiti yake, kuna maaskari wenye wako hapa tena, wengine wanaongea iwapo wengine wanatasama kitu inaendelea hapa.

Hawa ni jaji wa koti ya Kenya. Anapea huyu kiongozi mamlaka ili aongoze watu wa nchi.

Ni mashabiki wenye wako uwanjani, wamekaa kando ya uwanja wake, angalia mchezo unaendelea pale uwanjani, kuna wenye wanabeba na kupeperusha bendera ya Kenya.

Huyu rais ya kenya wa nne ya jamuhuri ya kenya Uhuru Kenyatta anapewa mamlaka na jaji kotini ili aongoze uongozi nchini humu.

Huyu ni kiongozi mwenye anaongelesha watu wenye wamekaa chini. Anaongelea akitumia ishara ya mikono, maelezo yenye anaambia watu.

Hapa ni huduma, ni mahali serikali wamejenga ili watu wakuje watengeneze kitambulisho chao, ama hawa ni wafanyi kazi hapa huduma, kila mtu anafanya kazi yake.

Hawa watu wako kwa sherehe, wanashangilia na wakona furaha, sana sana, mwingine amepiga makofi iwapo wengine wanapeperusha bendera, wengine wakicheka wakionyesha kwamba wamelewa.

Hapa ni huduma, wafanyikazi wa huduma hii wanaendelea na kazi zao hapa ofisini. Huyu amesimama akichapwa picha na wengine wanaendelea na shughuli zao za huduma Kenya.

Viongozi ni wa chama huu ya ODM, hii chama ni ya Raila Amolo Odinga. Kiongozi huyu anaongelesha watu akitumia ishara ya mkono.

Hawa ni viongozi wamesimama wote na mwenye anaongoza kwa mbele yao akiwaongelesha hao.

Wafanyikazi wote hapa huduna wamesanyika ili waanze mkutano yao kuongea au kueleza vile wanaendelea na lazi yao huku huduma.

Hawa ni watu wenye wameenda soko ili wauze madawa zao na vitu zao pale sokoni . Hawa ni wale wenye wametengeneza kitu ambayo wanatumia ili wauze madawa zao pale sokoni.

Hawa ni wafanyikazi katika huduma ya Kenya. Wote wako nyuma ya huduma ya Kenya. Wamepanga laini moja ili ichukue picha.

Huduma ni nyumba yenye imejengwa na serikali, ili watu katika nchi wakuje huku watengeneze kitambulisho zao, na kutengeneza vitu zingine ambavyo wakati wanataka wajiandikishe kazi wanaweza tumia.

Hawa mashabiki wamefalia kofia ya aina moja na wamevaa nguo ya aina moja wote, wote wanashangilia na wamewekaa mikono yao juu kuonyesha kwamba wakona furaha tele.

Hawa ni mashabiki wako uwanjani, wanachapa picha, iwapo wengine wamekaa kando ya uwanja. Kuna mchezo unaoendelea hapa, mchezo wa mpira. Wachezaji wanaendelea kucheza hapa kiwanjani.

Mfanyakazi w huduma na mama huyu wako kwa ofisini wanaongelea pamoja na mama huyo mwenye ameshuka nywele yake ambaye ameshika makaratasi kwa mkono yake na mfanyakazi anaongelesha yeye.

Kitambulisho hizi inaonyesha ni ya Joshua. Kitambulisho hii imewekwa hapa ili mwenyewe aone ama mtu mwenye amepoteza kitambulisho yake aone kama ni yake.

Hawa watu wamekuja hapa Kwa ajili ya kitengenesza kitambulisho chao. Kuna mtu mwenye anachapa picha Kwa hawa watu wenye wamekuja hapa kitengeneza kitambulisho chao hapa.

Hawa ni viongozi wamekutana na rais wa nne wa jamuhuri ya kenya yeye ni Uhuru Muigai Kenyatta.

Huyu ni rais wa nne wa jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyata. Yeye anapewa mamlaka na jaji ili aongoze na afanyie watu wa nchi kazi.

Hawa ni mashabiki wenye wako kando ya uwanja, wanashangilia mchezo inayoendelea uwanjani, wameinua mono juu wakishangilia wachezaji wao.

Hawa ni mashabiki kutoka kampuni moja ya Tusker. Hawa wamevalia nguo ya aina moja yenye imeandikwa jina ya kampuni hii na kofia ya hii kampuni tena. Wako na furaha sana kuhusu kampuni hii yao ya Tusker.

Mfanyikazi katika huduma ya kitambulisho wametembelea vijijini ili watengenezee watu kijijini kitambulisho chao, watu wengi wamejiandaa ili watengeneze kitambulisho chao hapa.

Hawa mashabiki wanashangilia timu yao kwa furaha na wengine wamefiliza silimbi zao na wengine wamewasha taa zao, wakishangilia timu yao.

Karatasi hii ni karatasi yenye inatolewa, wakati mtu amekuja duka na amelipa vitu vyote vyenye amechukua kwa duka. Zinapewa hii karatasi ndo ajue kwamba yeye amekamilisha kulipa vitu vyake zote zenye amechukua kwa duka.

Katika huduma hii ya Kitambulisho, wafanyikazi wanatoka nje na askari amesimama mlangoni ya nyumba, na kuna kiongozi mwenye anaongelesha hao watu wakitumia ishara ya mikono.

Majaji hawa wa Kenya wameshika barakoa yao kwa mikono na wamevaa nguo za jaji. Wote wako na chaina wamesimama mbele ya ofisi yao ili ichapwe picha.

Huna mkutano inaendelea hapa, kila mtu ameketi kwa kiti yake, anasikia chenye anaambiwa, Kuna mtu mmoja amesimama akiongelesha hao wenye wamekaa chini.

Mtu huyu amekaa kwa kiti na ako na makaratasi kwa mono yakezyeye amekuja hapa kwa ajili ya kuonba kazi hapa ofisini.

Hawa ni mashambiki, wamekaa kando ya kiwanja wakishangilia wachezaji wao wenye wanaendelea na michezo kiwanjani.

Hapa ni kiwanjani wachezaji wanaendelea na mchezo yao ya kandanda kuna wenye wamevaa mavazi ya aina moja na wengine ya aina ingine, wote wamevalia viatu ya kuchezea.

Huyu ni gavana wa kwanza ya kaunti ya Bomet. Amesimama mbele ya viongozi wengine, akionyesha kwamba ako na furaha na viongozi wengine tena wako na furaha sana wakipeana wenzao zawadi.

Mashabiki hawa wameshangilia na kupia nduru wakionyesha kwamba wako na furaha, wanapeperusha bendera na kupanua mdomo wao wakishangilia timu wao.

Hapa ni nyumba kubwa imejengwa ni huduma ya kutengeneza kitambulisho cha watu wa Kenya, hawa ni wafanyi kazi wa huduma hii, wanaendelea na kazi zao kwa huduma.

Hawa ni viongozi wako kwa mkutano, wote wamesimama juu hili wasalimiane wote moja kwa moja.

Hapa ni huduma, viongozi hawa wamekuja hapa ili waone maendeleo yenye inaendelea hapa kwa huduma.

wachezaji hawa wako kiwanjani, wanaendelea na michezo yao ya kurusha mpira au ampira ya kuigiza. Kuna mwenye ameshika mpira akitaka hamrushie mwingine, na mwengine anamzuia ili asirushie mwinge.

Hawa wako kanisani wakiabudu Mungu, kanisa ni pahali imechengwa hili watu waende waabudu Mungu wao wanaenda jumambili au jumomosi.

Hapa ni huduma ni pahali penye watu wanenda hili watengeneza kitambulisho chao Shaa na vitu vingine ambavyo serekali wanatengenezea watu kama mtu anataka kitengeneza kitambulisho anakucha hapa huduma kitengeneza.

Hawa wafanyikazi katika hoduma hii. Kuna wenye wamekaa chini na kuna wamesimama katikati ya hoduma hii wakiongea na kueleza vitu wanasema kwa mkono.

Majaji wa court ya jamuhuri ya Kenya, wote wamevaa mavazi za majaji ,wanaendelea na mazungumzo zao.

Wakati mtu anataka atengeneze kitambulisho chake au wakati anataka abadilishe kitambulisho chake, anaenda huduma ya kitambulisho ili atengeneze au abadilishe kitambulisho chake.

Hapa ni mashabiki wako na furaha wameeka shingo yao bendera ya kenya na wanacheka na kuonyesha ishara ya mkono kwamba wao wako sawa..

Hawa ni wafanyikazi katika huduma ya kitambulisho. Wafanyikazi hawa wanafanya kazi mzuri. Wanatengenezea watu kitambulisho yao na wengine wanakuja kubadilisha.

Hapa ni ofisi ambapo wasafiri wenye wanataka watoke nchini Kenya wanakuja kujiandikisha hapa ili wapewe nafasi ahame kenya ama wakati anataka aende nchi ingine.

Hawa ni viongozi kutoka nchi ya kenya viongozi wenye wanaongoza hawa viongozi hapa ni Kalonzo yeye anongea mbele ya viongozi wengine akitumia mkono wake keuleza maelezo yake.

Mwanariadha ako uwanjani. Anaendelea na mazoezi yake. Mashabiki wako kando ya uwanjani, wakione vile huyu mwanariadha anaendelea na mazoezi yake.

Watu hawa wenye wamejaa hapa, wamekuja hapa kutengeneza kitambulisho chao, wafanyi kazi wa huduma ya kitambulisho wametembelea watu kijijini ili watafute mahali watatengenezea watu wenye hawana kitambilisho chao pale.

Hawa ni wafanyikazi kwa huduma hii. Wote wamekaa chini wako na mkutano, kuna mmoja ako mbele yao akiongelesha hao wenye wamekaa chini.

Wako kwa ofisini, ya kutengeneza kitambulisho, wakati mtu anataka atengeneze kitambulisho chake, anakuja hapa ili atenegeze kitambulisho chake, hawa ni wafanyi kazi huku kwa ofisi wanaendelea na kazi zao.

Huyu ni rais wa jamuhuri ya kenya William Samoei na bibi yake Rechael Ruto wako na jaji, jaji anapea yeye mamalaka ili aongoze nchi ya Kenya.

Wanawake wanne waliovalia mavazi ya aina moja, wanaongea pamoja kuna mwenye anaongea ama akieleza akitumia mkono.

Hapa ndani ya nyumba kun watu watatu kuna Kuna mwenye amekaa chini na wengine wamesimama mwingine anaifinya kitu yenye imewekwa hapa chini mwengine anaangalia.

Wachezaji hawa wako kwa uwanja wanaendelea na mchezo yao ya kurusha mpira kuna mashabiki wao wenye wanashangalia hawa wakiendelea na mila zao kuna mmoja anayemshika mpira akitaka amrushie mwingine na mwingine anamzuia.

Wachezaji hawa wamevalia nguo ya aina moja, wote wamevalia soksi ya aina moja tana na viatu vya kuchezea, wako kiwanjani wanaendelea na mazoezi na mashabiki wao wamekaa kando ya uwanja.

Huyu ni kiongozi ya chama ya ODM yeye anaongelesha watu wake wote wamevalia nguo ya aina moja.

Kiwanjwa wanarihadha wako Kwa mstari wanataka waanze kukimbia kiwanja mashabiki wako kando ya kiwanja wanashangilia hawa wanarihadha wakiendekea na mbio zao.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kidanta. Wako uwanjani wanaendelea na mazoezi zao. Wanaonyesha furaha wakicheza na mwingine amemshika mwingine kichwa. Kuna mwenye anaongea akitumia ishara ya mkono.

Hawa ni wachezaji, wako uwanja wakiendelea na mazoezi zao, wanataka waanze michezo wa kadanda, wote wamevaa nguo za mpira, viatu na soksi za kupiga mpira, wako kwa goli.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto anatembea na jaji Martha Koome. Yeye anamwonyesha jaji saa yake.

Wachezaji hawa wako kiwanjani wanaendelea kucheza uwanjani, wamevaa mavazi ya aina tofauti kuna wenye wamevaa nyenye imeandikwa sportpesa na wengine betika .

Huyu ni mfanyikazi katika huduma ya kitengenesa kitambulisho, mama huyu amekuja hapa kwa ajili ya kitengeneza kitambulisho yake hapa huduma.

Hawa wanajipiga picha. Wakona furaha, wanaonyesha ulimi na meno yao wakichapa picha. Wamevaa shati yenye imechorewa bendera ya Kenya.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma. Kuna wenye wanakaa chini, wengine wamesimama katikati ya nyumba. Kuna kiongozi mwenye anaongelesha hao akitumia ishara ya mkono.

Hawa watu ni wa chama moja. Ni wa chama wa Jubilee. Wamevaa kofia zenye zimeandikwa jina ya chama yao. Zimeandikwa kwamba, tuko pamoja, kumaanisha wako kwa genge . Huyu mama anaongea, akitumia kidole yake kueleza kitu anasema.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya, wamesimama pamoja ili ipigwe picha. Wako na furaha kwamba wao ni washindi.

Uhuru Kenyatta anasalimiana na bibi yake. Yeye ni rais wa nne katika Jamhuri ya Kenya.

Huyu ni jaji kutoka korti ya kenya yeye anaitwa Martha Koome yeye ni mwenye anapea mamlaka viongozi wa kenya.

Wachezaji wenye wako uwanjani wanashangilia wachezaji wengine wnye wanaendelea na mpira zao uwanjani, wameshika mpira na wengine wanapiga makofi wakishangilia wenye wanaendelea na mchezo yao uwanjani.

Hawa ni mashabiki wa klabu moja ya Bandari, wanapeperusha pendera ya klabu hii juu wakionyesha kwamba wako na tumaini kwa klabu yao ya Bandari.

Hapa ni Huduma ni mahali ambapo watu wanaenda kutengeneza kitambulisho chao hapa. Kuna watu wenye wanafanya kazi hapa. Kuna nambari zenye zimeandikwa kwa ukuta wakati unaenda unafuatilia au unawaambia unaenda kuona baadhi.

Hawa ni mashabiki kuna mwenye ameinua bendera juu yenye imeanzisha kwa upole na wengine wanapeperusha bendera ya kampuni hiyo. Wengine wako na furaha wakishangilia kampuni yao ya Sportpesa.

Hawa ni viongozi, wamekuja huduma hii ya kutengeneza vitambulisho ili waone vile wanaendelea na kazi ya kutengenezea watu kitambulisho chao.

Wachezaji wako kiwanja wanaendelea na mpira yao. Wamevaa mavazi ya kuchezea na mashambiki wao wako kando ya kiwanja wakishangilia wakiendelea na michezo yao kiwanjani.

Watu wako na furaha sana. Wengine wanapiga makofi wakiimba. Wengine wanapeperusha bendera na wengine wamevaa bendera ya Kenya wakionyesha kwamba wao wako na furaha sana.

Hawa watu wako kwa huduma. Wamesimama mbele ya huduma wakiendelea na mazungumzo yao. Anazungumza akionyesha kwa ishara ya mkono.

Hao ni mashabiki kutoka kampuni moja, kuna wenye wanaoiga ngoma, wengine wanaoiga nduru na wengine wanakunywa vinywaji.

Hawa ni mashabiki kutoka kampuni moja ya sport pesa wanapeperusha pendera wakioneka wako furaha sana kuuzu kampuni yao ya sport pesa.

Hawa ni majaji wako Kwa ofisi wanaendelea na mazungumzo zao Kuna wenye Wanaka viti wakisikia vitu zenye zinambiwa na mwingine.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma ya kutengeneza kitambulisho. Kuna mzee mmoja amekuja hapa ili waone ama waulize hawa vile wanaendelea kwa huduma hii ya kitambulisho.

Wachezaji hawa wako kiwanjani, wamefunga neti, wanaendelea kucheza mpira ya voliboli ama ya mkono ya kucheza kwa upande ingine na wengine wako pande ingine.

Hawa ni mashabiki wenye wako kando ya uwanja wakishangilia timu yao. Wote wameinua mikono yao juu na wakishangilia na kupiga nduru.

Hapa kuna sherehe inaendelea. Kuna wenye wanatumia kipaza sauti na wengine wanabeba bendera ya Kenya. Wengine wamevalia kofia zenye zimeandikwa au zenye zimetumiwa bendera za Kenya.

Wachezaji hawa wako uwanjani wanaendelea kucheza mpira ya kandanda. Pale kando ya uwanja ni mashabiki wenye wanaona vile hawa wachezaji wanaendelea kucheza mpira kiwanjani.

Wachezaji hawa wa vijana wako kiwanjani, wanaendelea na mpira yao. Hii mpira ni mpira ya kurusha ama ya kuingiza. Wote wamevalia mavazi ya kupokea mpira.

Nyumba hii imejengwa ili watu wa nchi ya Kenya wanakuja hapa ili watengeneze kitambulisho chao hapa.

Hapa ni huduma ya kitambulisho, askari anamweleza wafanyi kazi wa huduma hii vile wao wanaendelea na kazi zao wanahuduma hii ya kutengeneza kitambulisho cha watu wa Kenya.

Ni mashabiki wa kambuni ya SportPesa wako barabarani wakisherehekea kuhusu kambuni yao ya SportPesa, wanashangilia wakipeperusha pendera barabarani.

Hawa watu wako kwa huduma ya kutengeneza kitambulisho, SHA na vitu vingine vya kutengeneza hapa, kuna wenye wanatengenezewa na wengine wamekaa kwa laini kungojea waitwe ili watengenezewe vitu wanataka kutengenezewa kwa huduma ya kitambulisho.

Hawa ni majaji. Wako kwa ofisini mwake. Kuna mtu anaapishwa hapa. Kuna wachache wanaongea wakiapisha mtu na kuna wengine wamesimama kwa laini moja na wamevalia mavazi za majaji.

Huyu ni mkimbiaji wa nchi wa Kenya, yeye ako uwanjani akifanya mazoezi akizunguka uwanjani, yeye ameanguka chini ya maji, anaonyesha kwamba anaskia uchungu mwili mwake.

Hapa ni huduma, mahali watu wanaenda kutengeneza kitambulisho chao. Huyu askari anatembea mitane na amebeba bundiki yake mkononi.

Rais wa jamuhuri ya kenya William samoe ruto, Kuna jaji Martha Koome anatembea akionyesha jaji huyu Martha Koome saa yake.

Wafanyikazi wa huduma ya kitambulisho wanafanya kazi mzuri. Hao wanafanya kazi ya kutengenezea watu wa nchi wa Kenya kitambulisho chao. Kuna wenye wanakuja kubadilisha kitambulisho chao hapa kwa huduma ya kitambulisho.

Jaji wa nchi wa Kenya, ni yeye anapea viongozi wote wenye wako nchi wa Kenya mamlaka ili waongoze watu wa Kenya.

Hawa ni majaji wa nchi wa Kenya. Wako ofisini wakiendelea na mazungumzo yao ofisini kuhusu vile wataifanya ama kupanga vile wataendelea na kazi zao.

Hapa ni huduma ni pahali ambapo watu wanaenda kutengeneza kitambulisho yao hapa ama wakati amepoteza ya kwanza anakuja kupadilisha hapa.

Hawa ni wachezaji wasichana wako kiwanjani wamekaa kwa laini moja na wengine wameinama wanapigwa picha ili waanze kucheza mpira yao.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya mkono, wako kiwanjani wakiendelea kupiga mpira, neti imefungiwa kwa mti upande ingine na upande ingine, wameruka juu kuzuia mpira yenye inagonjwa na huyo upande ingine.